Hii ni sehemu ya matibabu ambapo tuna muona muuguzi amemshikilia mtoto mdogo mchanga ambapo anamwangalia sana kwa macho, labda kudhibitisha tu yuko sawa kiafya ama ako na taswishi yoyote ama shida yoyote ama anateseka kwa ugonjwa wowote.

Sehemu hii kilichotukia tunaona ni ajali. Ajali ambayo hayo imeweza kukutanisha magari tofauti ambayo yameweza kusababisha ajali katika sehemu hii. Na tunaona watu kadha wa kadha wamejaa katika sehemu hii. Tunaweza sema wamekuja kusaidia waathiriwa ama pia kujaribu kutafuta riziki yao kwa njia moja au nyingine.

Huyu ni mkulima na kwa sasa amevaa magwanda yake anapulizia mimea yake dawa kuepusha na wadudu mbalimbali wanaovamia mimea yake na kusababisha magonjwa mbalimbali yanayopunguza mazao. Na pia amevalia bomba lake la maji ambalo linatumiwa hasa kuwekea dawa hiyo anayepulizia.

Hapa kitendo kinachoendelea ni kitendo cha usafi ambapo tunamwona mwanamke huyu akimtilia mtoto huyu sabuni ya kunawia mkono na mkabala na wao ni tangi ambalo watu wanapenda kutumia kuoshea mikono yao kwa usafi.

Hapa ni hospitalini ama ukipenda pia sehemu ya matibabu ambapo tunamuona muuguzi huyu anakwenda kumtibu ama anamtibu mtoto mdogo na anamshika bega upande wa bega lake la mtoto wa kushoto ambapo mtoto huyu pia ameweza kushikiliwa na mamake ambaye amemleta katika matibabu haya na inaweza kua ni matibabu ya kawaida anapitia ugonjwa kadha ugonjwa wowote pia anaweza kua amekujia chanjo za watoto wadogo.

Sehemu hii ni kituo cha afya ama hospitalini ama kituo cha matibabu ambapo tunamuona mtoto mdogo ameletwa katika matibabu au anaweza kuwa anapewa chanjo ya watoto wadogo maana ameweza kushikiliwa na mama yake na pia muuguzi tunamuona akimduga sindano katika bega lake.

Hii ni hospitali ama sehemu ya matibabu ambapo tunamuona mgonjwa huyu amekuja kupokea matibabu maalum ama inaweza kuwa pia ni chanjo. Maana muuguzi huyu anaonekana amemshika mgonjwa huyu mkono wake wa kulia akimfinyilia sindano ili kuashiria anamdunga chanjo ama anamdunga dawa kutokana na ugonjwa unaopitia.

Hii ni chupa na chupa hii imekubebea madini ama virutubishi vya Vitamini D na ambayo ina umuhimu sana katika mwili kwa hivo hii ni chupa ambayo imekubebea dawa dawa kampuni hii inajiita, Lymphia ama Olympia ukipenda ni ya kubebea dawa hii ambayo ni ya Vitamini D.

Hili ni pipa. Pipa hili kubwa la maji la chuma ambalo limeweza kuhifadhiwa sehemu ya juu ya ardhi ambapo limeweza kuamshwa kabisa na kuwekewa juu na tunaona watu ambao wameenda kulitembelea huko juu. Na mwingine pia anapanda akiliendea na labda wanaenda kuangalia kama lipo sawa ama kulifungulia maji yakaweza kushuka chini.

Hili ni darasa maana tunamwona mwalimu huku mbele ya ubao na pia wanafunzi wamekalia madawati zao ambapo wapo tayari kupokea masomo na mafunzo lakini pia vile vile tunamwona mwanafunzi mmoja akiwa amesimama mbele ya darasa kuwaelezea wenzake nini ya tukio ama kuwaelezea mifano ama kuwafafanulia kitu ambacho kinafunzwa darasani.

Eneo hili tunaona ni eneo ambalo limeweza kuathirika na maporomoko na maporomoko haya yanaeza kua yamesabababishwa na mtetemeko wa ardhi ama mvua ambayo imeeza kunyesha ikafanya ardhi ikakua nyevunyevu hivo ikafanya mteremko mteremko hii ikaeza kumomonyoka ama ikaeza kuporomoka kutokana na unyevunyevu huu tunaona watu halaiki ya watu hapa wamekuja kuangalia eneo hili na kilichotendeka maana pia miti imeweza kuvunjwa na daraja hili linaeza kua pia limeharibika.

Hapa ni hospitalini ama sehemu ya kuchanjia watoto maana tunamuona mama amemleta mtoto wake hospitalini, tunamuona daktari akimhudumia na anamdunga sindano maana anapambaa ameshikilia na sindano mkononi tayari kumtibu mtoto huyu.

Hii ni sehemu ya hosipitali iliyotengwa ama sehemu ya matibabu ambapo imetengwa, sehemu hii tunaona vitanda vya hosipitali inaonyesha ni sehemu ya kuwauguza wagonjwa hapa ambapo wamekuja wakiwa hali mbaya ama wakati wa matibabu ama wakati wa janga la afya ambalo limeweza kuathiri nchi ama sehemu basi sehemu hii imetengwa hili kuweza kuwahifadhi wagonjwa wengi ama waziada watakayo kuja.

Hizi ni mikebe ambazo zimekubebea dawa. Mikebe hizi ni za kampuni ya Zephania, kwa maandishi tuliyaona katika mikebe hii. Na zimekubebea dawa ambayo ni ya kienyeji, ambayo inasaidia kutibu ugonjwa wa kisukari na kupunguza makali yake.

Sehemu hii tunaiona ni sehemu iliyoathirika na mafuriko ambapo pia tunamuona mtu mmoja ambaye amebebwa na boti lake na pia amebeba virago vingi ikiwemo ikiwemo godoro, viti, nguo ambapo tunamuona ni kama anahama inaweza kuwa maji haya na mafuriko haya yameweza kumdhuru ndio maana anahama kwenda kutafuta mahali palipo na usalama.

Hili ni soko ama sehemu ya mauzo ambayo inauza bidhaa kadha wa kadha za marembo na mapambesho na tukavyoona pia hizi ni bidhaa sana sana za kuvaliwa za kitamaduni za kuvaliwa shingoni ama kiunoni ama pia kwenye mkono kama kama vile mapambo tu kama kawaida.

Hii ni sehemu ya ushonaji maana tunamuona cherehani huyu anatengeneza na kushona barakoa zake ambayo tunaona pia amevalia moja tunamuona kwenye kitendo hiki na hayuko pekeake wako macherehani wawili ambao wanashona na kutengeneza barakoa hapa na cherehani hii pia inatumika ya kisasa.

Hapa huyu ni mgonjwa ambae tunamuona anaweza kudungwa sindano na daktari tunaweza sema sehemu hii inaweza kua ni sehemu ambayo imetengwa mwafaka kwa kupeana huduma za tiba ama chanjo kwa watu kadha wa kadha ambao hawakupata ama sehemu ambapo hazijaweza kufikiwa na mahabara ama sehemu hazijafikiwa na madaktari ama wauguzi ndiposa wameweza kuletwa mahali hapa mana kuna foleni upande ule wote wakingoja kuchanjwa.

Sehemu hii tunaona limeathirika na mafuriko maana maji yanapita kabisa kabisa hadi tunamuona mchuuzi huyu aliyebebea kifaa chake ama gari lake la kubebea mizigo akitembelea maji na pia watu kadha wa kadha wakipita nje na pia mbele kunalo gari la kuhudumia wagonjwa.

Jumba hili ni jumba la msalani ama jumba la la kujisaidia haja la wanawake ama la jinsia ya kike la shule ya upili maana tumeona maandishi hayo yamechorwa kwa maandishi makubwa tu. Lakisema hii ni sehemu ya msalani na pia kando yake tunaona waliosimama ni watu wawili inaweza kuwa ni walimu ama walinzi wa eneo hili.

Hii ni dawa ya miti shamba kutoka kwa kampuni ya Zifania Life ambayo inatumika sana sana kusafisha damu na kusafisha viungo tofauti tofauti vya mwili ikiwa ni mafigo, mapafu na sehemu kadha wa kadha kuepushana mwathiriwa ama kuepushana na mwanadamu kutokana na kuambukizwa damu ya zozote na pia damu yake ikiwa safi katika mwili.

Huyu ni mtoto, mtoto mdogo ambaye tunamuona anatibiwa, anadungwa chanjo ama shindano katika mkono wake wa kulia na tunamuona anashikiliwa na mzazi wake na daktari ambaye anamtibu maana tunaona mkono wake ukiwa umemshikilia lakini mtoto huyu anaonekana kuwa na maumivu mengi sana ama uoga wa shindano hiyo ambayo anadungwa.

Hili ni bango la matangazo. Bango hili linatumika ama sanasana limeweza kutumika hapa na kampuni ya Siha ambayo inatengeneza dawa na kampuni hii inaonekana kutengeneza dawa ya kuponya kuumwa na kichwa ama kupatwa na kisunzi wakati unapoumwa na kichwa ama wakati mwingine haswa maana wanaitumia kuonyesha ama kuchora mchoro wa kadhaa wa kadhaa kuashiria namna wanavyotibu magonjwa hayo na dawa yao pia.

Kama tamaduni za kitambo, kitendo hiki kinachofanyika hapa tunaweza sema ni ukaguzi wa mtoto tumboni. Maana tunaweza sema kama nilivyoanza ya kwamba hii ni tamaduni, mama huyu mjamzito amekwenda kumtembelea mkunga wa kitamaduni ambaye atamsaidia na anakaa kusaidia wakati wa uzalishaji.

Sehemu hii ni sehemu tunaeza sema na tunaona imehadharika na mafuriko maana tunaona maji yamejaa kabisa katika sehemu hii hadi wenyeji wanajaribu kuyachota na kuyarusha nje kutumia karai na pia ndoo na wanajituma sana maana ni kama maji yameingia hadi sehemu za ndani za nyumba yao.

Hii ni sehemu ya matibabu, lakini vilevile inaweza kuwa ni sehemu ya kupitia chanjo watoto wadogo. Maana tuna mwana muuguzi ama daktari huyu, amevalia magwanda yake, akimnyunyizia mtoto huyo mdogo kupitia chupa kidogo cha kupitishia chanjo hizo. Ambapo inamwagika tone kwa tone, na mama yake mtoto amemshikilia vizuri kweli kwa matibabu hayo.

Kitendo kinachoendelea hapa ni kitendo cha kuzima moto kutumia kifaa kinachotumiwa kuzima moto ambacho kimeshikiliwa na mwanamke huyu anazima moto ambao unaonekana uliwaka ama uliwashwa haswa maana upo katika ndoo moja ya chuma na haijulikani ulikuwa unawashwa kwa namna gani lakini kitendo kinachoendelea ni uzimaji wa moto.

Tendo linaloendelea hapa ni uhamasishaji wa jamii kuhush kutunza na kutunza wanawake kwa kuwapea vitambaa za hedhi maana tunawaona wamesimama na mabango ambayo yanasema ya kuwacha kuwakandamiza na kuwacha kunyimana vitambaa hivi vya hedhi maana tunawaona vipo mbele yao vitambaa hivyo vya hedhi ambavyo tunaweza sema labda vimepeanwa bure ama vimenunuliwa kuletwa hapa kuwasaidia.

Hawa ni panzi. Panzi ni wadudu ambao sanasana hutembea ardhini na pia wanauwezo wa kupaa angani, ingawaje hawana uwezo wa kupaa kwa muda mrefu sana ama kwa njia refu sana, lakini wanaweza kupaa angani. Wanakula nyasi na saa hii tunaona wako angani wanapaa.

Hizi ni bidhaa ama ni zana za matibabu, ama za kutibia wagonjwa. Maana kuna mikebe ambao maandishi yao inaonyesha uko na dawa ndani. Kunazo pia chupa za kubebea sindano za kutibu wagonjwa, na pia kunalo sehemu mstatili, ambayo ni ya kubebea dawa ndani. Pia zote hizi ni zana za matibabu.

Sehemu hii ni sehemu ya kituo kilichotengwa rasmi kama kituo cha kuchotea maji maana sehemu hii kunaweza kuwa na bwawa ama kisima kilichochimbwa mwafaka lakini tunaona kuna tanki sehemu ya juu ambapo sehemu hiyo wanakuita kuwa Boya Water Project ama ni sehemu ya Boya ya maji ambapo ni sehemu watu kadha wa kadha kutoka mtaa huu wanaruhusiwa kuja kuchota maji maeneo haya maana tunawaona watu waliopanga foleni na mitungi inayojazwa maji.

Hii ni hospitali ama ni sehemu iliyotengewa sana sana kwa matibabu ya meno. Maana tunawaona wauguzi hawa kadha wa kadha ambapo wanawakagua na kuangalia wagonjwa wao sehemu ya midomo, kuangalia nini tashwishi ama shida ama changamoto zinazosababisha labda magonjwa yanayowasumbua. Hata pia shughuli ya ung'oaji inaendelea maana katika meza moja, tunaona vifaa vya kung'oa. Na pia watu ama wagonjwa wamesimama kando, na wamekalia kungoja wafikiwe.

Hiki ni kichupa kilichokubebea dawa. Dawa hii ni dawa ya chanjo, ambapo tunaona pia kuna mrija ambao unatumika kuvutia dawa hiyo na kutumia sindano kutoka katika kichupa hiki, na mkono huu ni mkono wa daktari, ambao anapima viwango dawa atakayeenda kudunga mteja wake ama anayeugua ugonjwa wanaosumbuliwa na wanaotibiwa na dawa hii.

Hii ni mikono na kitendo kinachoendelea hapa ni kitendo cha usafi ambapo tunaona mwenye mikono hii ananawa mikono yake kwa sabuni, anaisugua sasa kwa sabuni hii ili kuhakikisha ni safi kabisa. Inategemea ameweza kutoka mahali sehemu chafu ama ameweza kushika vitu vichafu inabidi asafishe mikono yake na sabuni.

Hii ni hospitali ama kituo cha afya ambapo tunamuona mgonjwa huyu na si mgonjwa tu ila ni mtoto mdogo aliyekuvalia shati la nyekundu ambaye anangoja matibabu yake na tunamuona muuguzi kwa upande wa mbele ambae amevalia gwanda lake la uuguzi na pia ni kama anataarisha dawa ama pia anaangalia chanzo cha ugonjwa unaomsumbua mtoto ili kujua namna ataeza kuutibu.

Hii ni sehemu ya matibabu ama hospitali au maabara ambayo inatumika kama sehemu maalum ya uchunguzi na inasaidia sana ama inatekeleza wajibu wake kwa matibabu ya meno. Maana tunamuona muuguzi anamkagua kweli kweli mgonjwa huyu sehemu yake ya mdomo na kuweza kufafanua kiini ama shida inayosumbua labda ugonjwa anayopitia ama kama anaumwa na jino fulani likaweze kung'olewa.

Hii ni sehemu ya matibabu ama hospitali ambapo tunamuona muuguzi huyu aliyevaa magwanda zake za kuchanja na pia za kupeana chanjo au kupeana tiba ambapo ameshikilia katika mkono wake wa kulia sindano ambaye anapima vipimo vya dawa anayotaka kutibu mgonjwa wake na katika upande wake wa upande wake wa nyuma tunamuona mgonjwa aliyeshikilia mtoto wake akingoja matibabu.

Hiki ni choo ama msalani kilichojengwa au kutengwa na serikali kuwa eneo la umma la kutembelea na kujisaidia katika haja tofauti tofauti ikiwemo kubwa ama ndogo lakini hususan huwa vinatengwa au kulipiwa kwa huduma hizo.

Hii ni hospitali au sehemu ya kuhifadhi watoto wadogo ambao wamezaliwa kabla ya miezi tisa ama kabla ya siku zao kufika ambao wanakuja kuhifadhi katika sehemu hii ambayo imetengenezwa mwafaka kuwahudumia watoto hao.

Hizi ni dawa. Dawa ambazo zimeweza kuwekwa katika stafekele zake na pia tafaki tunaiona hapo kando ambayo inahitaji inatumika kuhifadhia dawa hizi zimeweza kuwekwa hapo juu. Dawa hizi zinatumika kuponya magonjwa tofauti tofauti mwilini, mtu anaweza kua na shida ya kichwa, ya tumbo, homa au magonjwa tofauti tofauti.

Hii ni dawa kutoka kwa kampuni ya Wellvita ambayo inatumika kuongeza madini mwilini na madini haya yanatumika sana sana kupunguza uchovu na pia kuongeza madini ya nyekundu ya damu.

Sehemu hii tunaiona imeathirika na mafuriko maana kuna mtu ambaye anatembea katika maji akikuja akituona akikuja upande wetu na pia nyumba hizi, zinaonyesha kabisa yakuwa zinamezwa na maji ingawa si maji mengi lakini maji yamepita kiwango cha kawaida.

Hiki ni kituo cha afya ama kituo kilichotengwa ama kilichowekwa kando cha kusaidia na matibabu ama kupitisha masomo ama kupitishia elimu tu kulingana na afya ama kuhusu na afya na kinaonekana ni kituo cha muda mfupi. Hakikai kituo kilichojengewa rasmi bali kinakaa kituo kilichohifadhiwa hapa kupitia hema ama kutumia hema na tunaona wauguzi kadha wa kadha sehemu hii wakiwaelezea ama wakijaribu kupitisha matibabu kwa wateja wao.

Hii ni sehemu ya hospitali ambapo wameyekwa kando kusaidia na kuwatibu watoto wadogo ambao wamezaliwa kabla ya masiku zao maana tunamuona daktari akimhudumia mtoto huyu ambapo amewekwa katika sehemu hii ambayo imetengwa rasmi kwa watoto wadogo ambao walizaliwa kabla ya kufikisha miezi tisa ama kabla ya kufikisha siku zao.

Hii ni sehemu ya matibabu ama hospitali ambapo kuna chanjo inapeanwa. Maana kuna wauguzi kadha wa kadha na pia wangonjwa kadhaa waliotembelea sehemu hii, na tunayemwona ni mgonjwa ambaye ana dungwa sindano katika mabega yake, bega la kushoto, kuashiria kupitishiwa chanjo kutumia sindano.

Hivi ni vichupa vidogo vidogo, vichupa hivi tunavijua vya kuwekea dawa ama vya kubebea dawa na vichupa hivi vina mfano tofauti tofauti na maandiko pia tofauti tofauti. Chupa ingine ipo ya kuongeza vitamini katika mwili, ingine ni ya kusaidia kukuza pia mifupa na ingine pia bado ya kuongezea vitamini na chupa hizi zote zinahifadhi dawa tofauti tofauti.

Sehemu hii inaonyesha kuwa ni sehemu ya kitega uchumi cha kuchotea maji. Kunaweza kuwa kuna kidimbwi ama kisima kilichochimbwa sehemu hii. Maana tunaona mifereji na pia kuna mitungi kadha wa kadha ambayo imepangwa kwenye foleni kuashiria wenyeji walikuwa wanachota maji sehemu hapa. Na pia kuna ufunguzi unaoendelea maana tunawaona wakubwa wakija na makasi kukata kuashiria mwanzo mpya wa sehemu hii. Maana kuna watu wanaoshuhudia kitendo hiki na makameramani wanaopiga picha.

Sehemu hii inateketea kwa moto mkubwa sana ambapo tunaona ni kama ni msitu mkubwa unateketea maana kuna miti mirefu na pia katika miti hiyo bado kuna minyasi ambayo inaendelea kuteketea sehemu hii. Moto mkubwa kweli umeshoma sehemu hii na bado hakujaanza kuzimwa ama hakuna dalili zozote za kuzuia moto huu.

Huyu ni muuguzi ambaye tunamuona amevalia gwanda zake za matibabu na pia za kumueleza haswa yeye ni nani na pia amevalia amevalia viatu mufti na mwafaka za kutembelea katika maji ambapo sehemu hii tunaiona imeathirika na mafuriko maana maji yametapakaa kila mahali na alichobeba katika mgongo wake basi si kingine bali ni dawa za matibabu ambazo anaenda kupeana kama chanjo.

Hii ni hospitali ama sehemu ya matibabu ambapo tunamwaoa mzazi amempeleka mtotoe ama mwanawe katika sehemu hii. Ambapo muuguzi anaonekana kumtayarisha na kumdunga sindano katika mkono wake wa kushoto mtoto huyu mdogo. Inaweza kuwa chanjo ama tiba ya ugonjwa wowote ambao mtoto anapitia.

Hili ni shamba, shamba la mimea ambapo tunamuona mkulima huyu amevalia magwanda yake na pia kubebea mgongoni pipa ambalo linatumika kuwekea dawa ambaye anaitia anapiga katika mimea yake kuepusha na wadudu na pia kuziweka safi keupukana na magonjwa ambayo yanasababishwa na wadudu wanaozikwamia.

Huu ni mkebe zinazotumika kuhifadhia dawa zinazopewa katika hospitali au kliniki zinazosaidia kuongezeka mtu madini mwilini ya vitamin. Dawa ambayo haya madini yanatumika sana sana kusaidia ukuaji wa mfupa na sehemu mbalimbali zenye zilizo na mifupa mwilini.

Hii ni hospitali ya masehemu ya matibabu ambapo tunaona mgonjwa huyu ingawaje hatumwoni kwa sura lakini tunaona mikono yake. Kwa mkono moja ameshikilia chupa ama kikebe ambapo tuna uhakika kimewekwa dawa na upande huo mkono wa kulia ameshikilia kijitabu ama karatasi ambayo ina maelezo na pia ina majina yake kamili na pia maelezo ya namna madawa alizopewa ama ugonjwa aliyekuwa anaugua na kwa sasa anapokea masharti kwa daktari.

Hii ni sehemu ya matibabu ambapo tunamuona muuguzi huyu akiwa mtaalam wa matibabu ya meno maana anamwangalia mgonjwa huyu na kumtazama na kupekuapekua jino lake na kuona shida iko wapi ama anang'oa jino la mgonjwa huyu.

Hii ni sehemu ya kuhifadhi watoto wadogo hospitalini ambao wamezaliwa kabla ya siku zao. Maana tunawaona wamehifadhiwa katika sehemu ya kuhifadhi watoto hawa waliozaliwa kabla ya siku zao kufika maana watakuwa katika chini ya uangalizi wa wauguzi na madaktari wengine.

Huyu ni muuguzi ambaye tunamuona amekuja kumuuguza mtoto mdogo ama mchanga aliyezaliwa kabla ya siku zake maana amehifadhiwa katika pipa hili ama chombo hiki cha kuhifadhia watoto wadogo wanaozaliwa kabla siku zao kufika.

Hii ni sehemu ama mtaa ambayo tunaona umeathirika na ubomokaji au ubomoaji wa nyumba maana kuna ghorofa ambayo imeanguka na hapa kando yake ni watu ambao wote wamekuja kujionea lililotokea ama lililotokea sehemu hii.

Huu ni mkebe. Mkebe huu unaashiria kubeba ama kuwekewa ndani dawa, dawa ya kienyeji ambayo inaitwa ama kutambulikana kama mwarobaini. Dawa hii ya kienyeji inatumika sana kusafisha damu na pia kwa kutengeneza au kuepukana na magonjwa mengi ya mwilini. Maana damu hii pia inamchanganya mkilifi na pia mti unaojulikana kama nemu.

Hii ni sehemu ya matibabu ama hospitali ambapo tunamuona muuguzi anamkagua mgonjwa wake sehemu ya mdomo. Tunaeza sema sehemu hii ama hospitali hii, hiki ni kitengo kinachoshughulikia maambukizi ama shida zote zinazohusiana na meno ikiwemo kung'olewa meno ama tiba zozote za meno maana muuguzi huyu anaonekana akimchunguza kwa makini sana mgonjwa wake sehemu ya meno.

Haya ni maabara, maabara ya kupimia sampuli ama kufanya vipimo na sampuli tunamuona, mwanamke huyu ama msichana huyu amekuvalia magwanda yake na pia mbele yake tunaona moto ambao unaotumika katika maabara haya na vipimo anavyofanya na mambo anayofanya ili kugundua ama kufanya uchunguzi wa kile anachotaka yeye.

Tendo la ukulima linaendelea upande huu, maana tunaona na ni ukulima mkubwa sana, maana tunaona vifaa anavyotumia vya kunyunyuzia dawa katika shamba lake si vifaa hivi hivi bali ni vifaa vya hali ya juu. Na tunamuona mkulima huyu akinyunyuzia dawa katika shamba lake kuwazuia wadudu na pia uharibifu katika shamba lake au katika mimea zake.

Hii ni hospitali ama sehemu ya kuwauguza wagonjwa au watu wanaopitia changamoto mbalimbali ama shida mbalimbali za viungo za mwili. Maana tunamwona muhuguzi anamuhudumia mgonjwa huyu kwa kumngorosha mguu na magoti yake kutambua shida ama chanzo cha tatizo analopitia.

Hiki ni kituo cha afya na kituo hiki tunasema kinashughulika na magonjwa na matatizo masikio maana tunamwona mwuguzi huyu akimtengeneza na kumtibu mgonjwa wake katika sehemu ya sikio kwa kutumia chombo fulani kama mrija amabao anaouingiza katika masikio ya mgonjwa huyu.

Hii ni kasha na hivi vingine ni vipekele ambavyo vinatumiwa kushikilia dawa dawa hizi ambazo zinaweza kutibu magonjwa tofauti tofauti ya mwili ikiwemo homa ikiwemo maumivu mwilini na dawa hizi zimeweza kuhifadhiwa vizuri kabisa na zinapimwa katika miligramu mia tano.

Hii ni sehemu ya mauguzi ama hospitali ambapo tunaona mgonjwa huyu ameleta mtoto wake hospitalini na daktari vilevile anajaribu kumtibu kwa kumpea dawa kwa watoto wadogo ambayo inatumika katika kichupa kidogo ambacho kinafinywa kikitoa dawa tone baada ya tone.

Huo ni mkebe ambao ni mkebe mdogo sana unaotumika sana sana na wauguzi au madaktari wanapompea mgonjwa kuenda kuwekwa sampuli kidogo ili wakaeze kutibu na kujua kidini hasa cha ugonjwa mahali upo. Mkebe huu unatumika kuekea sampuli kama vile mkojo au kinyesi na tunavyoona hio ni sampuli ya mkojo wa mtu ambao unaenda katika matibabu na mbele kuna dawa na tembe kadha wa kadha na matunda pia ya mizabibu.

Hii ni hospitali ama sehemu ya matibabu. Ambapo inahusika na sana sana inahusika na matibabu ya kutibu magonjwa na shida zinazoambukizwa ama shida zinazosumbua meno ya binadamu. Maana tunamuona daktari akimuuguza muuguzi mmoja, ambapo amemulika tochi mdomoni ili kumwangalia na kudhibitisha changamoto ama shida ama ugonjwa unaokuwa unasumbua ama hata kung'oa jino linaloleta shida.

Hii ni hospitali au sehemu ya mahuguzi ambapo tunaona sehemu hii ina shughulika na wahusika ama wagonjwa walio na shida mbalimbali zinazohusiana na meno maana tunamwona daktari huyu akimulika na kutazama mgonjwa wake sehemu za meno Ili kutambua nini shida na chanzo haswa kinachosumbua meno yake.

Hiki ni kituo cha matibabu ama ukupenda kituo cha afya ambapo tumeweza kumuona mama huyu amemleta mwanawe kupata chanjo ya watoto wadogo inaweza kuwa ni chanjo ya malaria ama chanjo ya polio ya kumwepusha na magonjwa tofauti tofauti. Na muuguzi huyu tunamuona akimpea chanjo mtoto huyu kupitia mdomo.

Hiki ni kituo cha afya ama kituo cha matibabu ama hospitali, ambapo tunaweza sema hospitali hii ama kituo hiki kinashughulikia magonjwa ama wagonjwa wanaoteseka na kusumbuliwa na magonjwa ya meno. Maana tunamwona muuguzi huyu anamkagua mgonjwa huyu katika sehemu ya mdomo kudhibitisha ama kuangalia shida inayomkumba katika meno yake au hata ung'oaji wa meno.

Hii ni chanjo dawa ya chanjo ya kutibu ugonjwa wa polio ambao unatibiwa sana sana kwa watoto wadogo ili kuwazuia na magonjwa wanapo kuwa wakubwa na pia kuwasaidia kuwaweka katika hali iliyo sawa na kuzuia kuambukizwa kwa namna yoyote na pia kunacho kipimo cha mapigo ya moyo hapo nyuma na pia hapa mbele kuna sindano na mrija wake.

Hiki ni kituo cha huduma wa afya cha msalaba mwekundu maana tunaona wauguzi hawa wameweza kuvalia nguo zao ama sare zao za kazi ambazo ziko na nembo. Nyuma yao kumechapishwa nembo tunayoijua kabisa ya msalaba mwekundu na kituo hiki tunaona ni kama wanahudumia mgonjwa wao ambayo amekuja katika sehumu hii ama ameletwa katika sehemu hii akiwa hali mahututi.

Hizi ni sabuni, sabuni zake kienyeji ambazo zimeweza kutengenezwa kabisa. Na wanasema ni sabuni zilizo na nguvu, maana zinasaidia ngozi na kupatia ngozi afya nzuri, na pia uwezo wa kupambana na magonjwa. Na sabuni hizi kuna sabuni ya unga, sabuni ya maji, zote hizi zimewekwa katika mifuko. Mbili zimewekwa katika mifuko, na zingine zimekubebewa katika chupa.

Kitendo kinachoendelea hapa ni ukaguzi wa meno, tunaweza sema sehemu hii ni sehemu ya matibabau ambayo inashughulika na kuangalia sana sana mauguzi ama changamoto ama shida zinazosumbua meno ama magonjwa tanayoweza kusumbua meno maana tunamwona muuguzi huyu anamkagua kwa kweli mgonjwa wake kwa meno ama sehemu ya mdomo wake.

Sehemu hii tunaona ni sehemu iliyoathirika na ubomoaji ama uangukaji wa jumba ama jengo lililojengwa maana tunawaona watu hawa wakijaribu kuwang'oa na kujaribu kuangalia mafufu yaliyoanguka kama watapata vitu vya thamani vya kukomboa ama vitakavyosaidia na wamevalia ovaroli za kazi za rangi ya samawati.

Hii ni kituo cha afya ama sehemu iliyotengwa kupeana huduma za afya ambapo tunamuona mhudumu huyu ama daktari yule aliyeketi pale akimskiza mgonjwa wake anapomwelezea changamoto na shida anayopitia ama tatizo linalomkumba kiafya ambapo anamskiza kwa makini sana ili ajue namna ataweza kumtibu.

Hii ni sehemu ya kuuguza wagonjwa ama ya kupatanishia chanjo. Maana tunamuona muuguzi amevalia magwanda yake akimpatishia chanjo mtoto mdogo kwa kutumia kile chombo chao kidogo cha kupitishia chanjo hiyo ambacho unakifinya kinatona chanjo hiyo mdomoni. Na pia mama amemshikilia mtoto wake vizuri tayari kupewa chanjo.

Sehemu hii na tendo hili linaweza kuwa ni kitendo cha zamani ama cha kitamaduni ambapo watu walikuwa wanakwenda kumtembelea mkunga wa kitamaduni ambapo walikuwa wanasaidia kuzalisha na hivi sasa tunamuona mkunga huyu anajaribu kumhudumia mteja wake ambaye ako katika uchungu wa uzazi wakati huu inavyoonekana maana jinsi alivyokaa anaonekana anapitia uchungu mkubwa sana wa uzazi na mkunga huyu anajitayarisha kumsaidia kuzalishwa.

Hii ni sehemu ya matibabu ama hospitali na hiki ni kitanda. Na sehemu hii tunaweza sema ni sehemu ya kuwawekea ama ya kuhifadhi ama sehemu ya mapumzikio ya wamama walioweza kujifungua watoto wao kwa hali njema ama kwa sawa kabisa. Maana tunamuona mama huyu akimtazama mtoto wake kwa upendo na kwa mapenzi tele akitaka kumnyonyesha ama akiwa ashamaliza kumnyonyesha.

Hapa ni nyumbani, na tunawaona hawa wawili, ni mwenye nyumba mwanamke mmoja, na mwanamke mwingine anakaa kuwa muuguzi ama afisa wa matibabu ambaye amekuja kumtembelea nyumbani. Kitendo hiki kinaweza kuwa ni kitendo kilichotolewa na wizara ya afya ya kuhamasisha wenyeji au wakazi humu kwa kuwatembelea mlango kwa mlango, au nyumba kwa mlango, ili kuwaelezea na kuwafafanulia mazuri, madhara na aina zozote, lugha yote ya afya na afya njema na siha.

Huu ni mkembe, mkembe wa kubebea dawa hizi zinaaminika na zimeandikwa na zimeambiwa ni dawa za kusaidia ama kutitimua mwili wakati wa tendo la ndoa ama wakati wa kujamiiana kwa wapenzi wawili, kwa hivyo zinasaidia sana wakati wa tendo hilo.

Hii ni sehemu ama ni duka la muuzaji huyu ambaye ameeka bango akijitambulisha kwa majina ambaye anajiita Daktari Mduba, ambaye amepeana maelezo vya tofauti tofauti ya tiba zake ambazo anapeana na dawa hizi anatuelezea mwafaka vitu zinazotibu ikiwemo kuongezea nguvu za kiume, mishipa ya ngiri, kaswende sugu na pia anasema anatibu hadi mapenzi na pia shida mbalimbali.

Hii ni hospitali ama sehemu ya kupatanishia chanjo watoto wadogo. Maana tunamuona muuguzi huyu akipatilishia chanjo kwa mtoto huyu mdogo, na mama yake mtoto amemshikilia mtoto wake, tayari kupokea chanjo kupitia kwa mdomo.

Hii ni sehemu ya huduma ya afya ya watoto maana tunamuona mtoto huyu anapewa chanjo kupitia mdomo. Chanjo hii inapitishwa na muuguzi kwa kufinya kitembe kidogo ambapo inakwenda kumtonezea mtoto katika mdomo wake. Inaweza kuwa ni chanjo ya polio ama chanjo ya yoyote ambayo mtoto mdogo anapewa anapokuwa katika umri kadhaa kumkinga na kumuepusha na magonjwa anapokuwa mtu mzima.

Hii ni hospitali ama ni seemu ya afya ambapo tunaona sehemu hii imetengwa mwafaka kuwa na huduma za kusaidia magonjwa ya meno ama tatizo zozote zinazohusiana na meno maana tunaona wauguzi hawa wawili wakimtibu na kumtazama na kumpekua pekua mgonjwa huyu sehemu yake ya mdomo kuangalia ndani ikiwemo shida ama tatizo zozote zinaweza kuwa zinafumbuliwa ama kufanya jino lake kuwa na shida.

Sehemu hii tunaiona imeathirika na mafuriko maana tunaona boda boda huyu anajaribu kusukumwa na kusaidiwa kuvuka sehemu hii maana imejaa maji maana hata wanapokanyagia bado maji imejaa.

Hiki ni kituo mwafaka na murwa kilichotengwa kando cha kushughulika na kujifungulia watoto ama uzalishaji ndio unaohusika katika sehemu hii na tunamuona mama ambaye amejifungua mtoto mdogo ambaye ametembelewa na pia tunaweza sema ni maafisa wa serikali ikiwemo waziri aliyekuwa Waziri wa Afya, Susan Nakumicha na viongozi kadha wa kadha na afisa wa polisi tunamuona nyuma ambapo wote wamesimama katika sehemu hiyo kumwongelesha.

Sehemu hii ni sehemu ya usafi ama ya kunawia mikono maana tunamuona mtu huyu ambae anabonyeza, anabonyeza sabuni ya kunawia mikono wanapojongea kunawa mikono katika sehemu hii iliyotengewa kwa manufaa ya kazi hiyo ya kunawisha mikono.

Hili ni shamba na shamba hili tunaona limepandwa mimea tofauti tofauti ama mimea hii imepandwa katika shamba hili na huyu ni mkulima ambaye tunamuona amevalia magwanda yake ambae pia amekubebea mgongoni pipa la kubebea dawa ambayo ananyunyuzia katika mimea yake kwenye pusha na wadudu ama magonjwa yanayosababishwa na wadudu ambao wanaovamia mimea kama haijatibiwa.

Huu ni mkebe ambao umeweza kukubebea dawa ama mkebe wa kuwekea dawa kutoka kwa kampuni ya "Gymnastic Nutrition" ambayo dawa hii inajiita "Sol-D" ambayo dawa hii inatumika sana sana kusaidia mifupa, kusaidia moyo na pia kusaidia mifupa na pia kuongeza virutubisho katika mwili vya kusaidia kupigana na magonjwa.

Hiki ni kituo cha afya ama hospitali ama sehemu ya wanawake kujifungulia watoto maana tunaweza kuona mama huyu ameweza kumshikilia mtoto wake mdogo akimtazma na ni dhahiri shahiri kwamba mtoto huyo sio wa kitambo, amezaliwa muda, masaa ama siku chache tu zilizopita na anamtazama mtoto wake kwa tabasamu na furaha nyingi moyoni.

Haya ni maabara ama hospitali ama sehemu mufti ama sehemu iliyotengwa kabisa ya wauguzi wanaosumbuka na tatizo la meno maana tunawaona madaktari hawa wawili waliosimama upande wa kulia na kushoto na mgonjwa amelazwa katikati ambapo ameufungua mdomo wake kuangalia na kutathmini chanzo ama shida inayosumbua meno yake au tatizo lolote linalotokana katika mdomo wake lakini hasa linatumika sana sana kusaidia ugonjwa wa meno.

Hii ni sehemu iliyotengwa kwa huduma za afya na tunavyoiona ni sehemu iliyotengwa tu rejea rejea kwa muda mfupi. Maana wameanza kutengeneza hema na viti zikawekwa hapa. Na pia tunamuona huyu ni mhudumu wa matibabu ambaye anapima dawa yake vizuri kwa sindano akiangalia vipimo vyake kamili ili kumtibu mgonjwa wake.

Hii ni sehemu ya huduma ya afya ambapo kwa leo tunaona watoto wadogo wameletwa katika chanjo maana tunamuona mhudumu akimchanja mtoto mdogo katika sehemu ya mapaja ambapo anamdunga sindano kumpatilishia chanjo hiyo na mamaye mtoto anamtazama mtoto wake anavyodungwa sindano hiyo na kumuombea mema.

Hiki ni kituo rasmi cha hospitali ama kliniki ambacho kinashughulikia na kutibu magonjwa yanayohusiana na usumbufu ama magonjwa ya macho. Maana tunamuona muuguzi amemuingiza mgonjwa huyu katika sehemu ama kifaa kinachosoma macho yake na yeye ana uwezo wa kuona macho katika kipatakilishi chake kilichoko juu ambacho kimeundwa kwa njia ya spesheli ya kutafuta na kuona magonjwa yanayosumbua macho.

Sehemu hii ni sehemu ya hospitali ya kaunti ambayo imeathirika na mafuriko maana tunaona maji yamejaa mkabala na sehemu hii. Imefurika maji mpaka nje hadi chandarua pia kimeweza kuloweshwa maji kwa upande wa chini.

Hii ni sehemu matibabu ama hospitali maana tunamwona mgonjwa huyu ambaye ametembelea sehemu hii pamoja na wahuguzi ambao wanamkagua na kumchunguza akatika mdomo wake kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba hii ni sehemu uliotengwa kwa matibabu ya magonjwa ama shida zinazohusiana na meno. Maana tunaona wahuguzi hawa wakimkagua katika sehemu yake ya mdomo na kuangalia changamoto ama shida ama chanzo cha shida anazozipitia inaweza kuwa gani.

Hili ni duka la dawa ama tunaweza sema pia ni hospitali katika sehemu ya kupeana ama kuuzia dawa. Maana tunamuona muuguzi huyu ama daktari, aliyevalia kabisa gwanda lake la matibabu, anaziangalia na kuziguza dawa zile zilizoko katika maboksi yale, na zilizohifadhiwa vizuri tu. Kwa hivyo hii ni sehemu ya kuhifadhi dawa, ama duka la dawa.

Hii ni mikebe ama chupa ndogo ndogo na pia vifunuko vyake ambavyo vimeweza kukubebea dawa. Na dawa hizi pia tunaziona ambazo zimewekwa katika vifuniko kadha wa kadha. Dawa hizi zinatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti, ikiwemo pia kuongeza virutubishi ama vitamini mwilini na pia kukinga na magonjwa tofauti tofauti yanayokumba watu.

Hawani wanawake watatu ambao kwa sasa tunawaona ni kama wanajaribu kuhamasisha jamii kuhusu vitambaa vya hivi maana ameweza kushikilia mfano wa kitambaa hicho kimoja akituonyesha kutuashiria kuna ujumbe anataka kutupitishia.

Hii ni hospitali ama sehemu ya matibabu, ambayo sana sana wanashughulika na shida na tashwishi zote zinazosumbua meno maana, tunamuona mhudumu huyu akitazama na kumfungua mgonjwa wake meno ili kutambua shida iko wapi.

Hii ni dawa ya kuchanja watoto wadogo ya polio ambayo inasaidia kuwaepusha na maradhi mbali mbali wakati wanapokuwa na pia kuwasaidia kuwameesha viungo vyao vya mwili ili kuwaepusha na hatari nyingi wanapokuwa za kiafya.

Sehemu hii tunasema na tunaiona ni sehemu ambayo imeweza kuathirika na moto ambayo inateketea na tunasema hii inaweza kuwa ni sehemu ya mbuga ama inaweza kuwa ni mahali tu nje maana hatuoni kuwa na uwepo wa nyumba za za binadamu kuishi ila ni nyasi tu ambazo zinateketea wakati huu na tendo linalofanyika ni wazima moto hawa wanajaribu kuzima moto huu kwa kutumia mbinu mbalimbali na vifaa mbalimbali vya kuzima moto.

Hili ni shamba lililopandwa mimea mbalimbali, ikiwemo mboga na pia mimea tofauti tofauti. Ambapo tunamuona mkulima huyu ananyunyuzia mimea yake dawa, aking'ang'ana kuiepusha na magonjwa na pia uvamizi wa wadudu mbali mbali ambao wanaweza kuleta maafa katika mimea yake.

Barabara hii tunaona imeathirika na mafuriko maana maji yamepita kiwango cha kawaida ambapo bado magari kama vile tukutuku na pia magari ya kibinafsi na pia magari ya umma tunayaona yakipita sehemu hii juu juu ya maji haya na pia mukabala nao ni ukuta wa nyumba ya mtu binafsi.

Huu ni mtungi. Mtungi huu ambao umebebwa na mwanamke ambaye bado pia amebeba mtoto. Inaonekana sehemu hii inateseka na kupitia janga la ukame na pia ukosefu wa maji, maana wanaonekana kubeba mitungi hii kwenda katika sehemu refu ama njia refu kutafutia maji ya nyumbani ya kutumia. Maana hayupo peke yake, yupo mwenzake pia mbele yake. Vivyo hivyo amebeba mtungi wa maji pia yeye mgongoni.

Hii ni sehemu ya kupeana huduma kwa mwananchi ikiwemo sehemu za serikali kama shule ama hospitali maana tunaona kuna hayo mabomba ya maji ya kuhakikisha kuna usafi katika sehemu hii na pia kuna watu wamesimama na vitambulisho vyao wamekuja kuwaelezea. Inaweza kuwa ni wafanyakazi wa serikali ama wafanyakazi mbalimbali wanaofanya kazi yao.

Kitendo hiki kinachoendelea ni usafishaji wa mikono, na mikono hii inasafishwa kwa maji kutoka kwenye pipa hili ambalo limewekwa juu kutoka ardhini. Mama huyu tunaona akinawa mikono yake huku mtoto mdogo akimtazama, labda akingoja amalize.

Hizi ni dawa. Dawa ambazo zimeweza kufungwa ama kuwekwa katika mikebe hii, na pia katika cheti hizi ambazo zimeweza kufungiwa vizuri kabisa zikaweza kuhifadhiwa katika vyeti ya kuhifadhi dawa hizi. Na ni dawa ambazo zinatumika kutibu magonjwa mbali mbali na zipo dawa za maji, na zipo dawa za tembe.

Hii ni sehemu ya matibabu ama kituo cha afya ama hospitali ambapo tunamuona muuguzi aliyevalia sare zake za kazi za rangi ya nyekundu na barakoa ameieka mdomoni na pia anamuelezea ama kumhudumia mgonjwa huyu ama mgonjwa huyu ambaye amekuja kumtembelea na tunaweza sema hospitali hii inashughulika na mambo ama magonjwa yanayohusu meno maana anamuelezea kutumia kifyatu ambacho kina umbo la meno na mdomo.

Hili ni pipa. Pipa ambalo limeweza kukubebea maji na sehemu hii imetengenezwa mwafaka ya usafi tu wa kunawia mikono na kuepukana na madhara mbali mbali yanayosababishwa na magonjwa ya uchafu, ama uchafu kupitia mikono. Sehemu hii imetengewa na pia ikaweza kuwekewa sabuni hapo kando ya kunawia mikono, na maji haya yanaponawia mikono inashuka katika ndoo iliyopo hapo chini nyeupe.

Hii ni chupa ndogo ambayo imeweza kubebea dawa. Dawa hii inayo madini ya kuingiza vyuma mwili, na madini haya yanasaidia kujenga seli nyekundu za damu. Na madini haya yanaonekana vipimo ℎ𝑖𝑣𝑖 vimepimwa gramu 65.

Hili ni shamba ambalo limepandwa miche mbalimbali tunaeza labda ni vitunguu ama ni mimea mbali mbali ambayo imepandwa, ambapo tunaona wenye shamba hawa wanalitegemea na kulipitilia dawa kiliepusha na wadudu wowote ambao watakao dhuru mimea hii.

Huu ni mkutano wa kijiji ambao unaendelea, maana tunaona watu wamekaa vizuri katika mduara na kumsikiza aliye katikati ya mduara huu akipeana maelezo. Na pia inaweza kuwa ni mkutano wa wahudumu wa afya ambao wametembea katika kijiji fulani kupeana elimu ama kupeana uhamasisho kwa namna ama jinsi ya kukabiliana na changamoto za kiafya ama magonjwa fulani.

Sehemu hii ni sehemu inaonekana kuwa imeathirika na mafuriko. Maana tunaona kifaa hiki cha usafiri cha pikipiki ama boda boda ambayo imeweza kumbeba mwendeshaji. Na pia kuna kijana mmoja ambaye anayesukuma na nyuma na pikipiki hii tunaona imeweza kubeba mitungi kadha wa kadha, inaweza kuwa inasafirisha maji, mafuta ama hata maziwa. Na wanasukuma pikipiki kupita kwa maji kuepukana na kubebwa na mafuriko haya.

Hii ni sehemu ya matibabu ambapo muuguzi anamtibu mgonjwa kwa kumdunga sindano, na wote wamevalia barakoa.